Ishara ya kuzuia kuegesha magari. Ishara hii hutumika kuonesha maeneo ambapo magari hayawezi kuachwa au kuegeshwa, ili kuwezesha usalama na kurahisisha usafiri.

Mapipa ya plastiki ya rangi ya bluu yamewekwa kando ya ukuta mweusi kwa ajili ya ukusanyaji wa taka, moja ya mapipa hayo liko wazi juu likiwa tayari kupokea taka, huu ni mfano wa usimamizi wa taka ambao taka hukusanywa katika vyombo maalum kabla ya kuondolewa au kuchakatwa .